Watu wawili wamefungia mitungi kwenye pikipiki zao, huenda ni ya maziwa na kuna mtungi mmoja bado kwenye mchanga. Mazingira ya hapo ni chafu bila shaka ,mmoja amesimama mwingine amekalia pikipiki yake.